Mti wa ndizi una rundo kubwa la ndizi changa. Ndizi zina rangi ya kijani na zimeunganishwa vizuri kwenye rundo. Majani makubwa ya kijani ya ndizi pia yanaonekana. Mandhari ni ya kijani kibichi na inaonyesha eneo la kitropiki.

Mkusanyiko ni wa maziwa. Kuna vigulio vingi vya alumini vilivyopangwa. Mtu amevalia suti ya buluu anarekodi uzito wa maziwa. Mtu mwingine amevalia kofia nyeupe anaonekana akikagua maziwa. Nyuma kuna picha ya ng'ombe kwenye ukuta. Jengo linaonekana rahisi na la kiasili.

Mazingira ya kijani kibichi yamejaa amani. Ng'ombe mwenye rangi ya kahawia amelala kwenye nyasi, akiwa amevaa kengele shingoni. Ng'ombe mwingine anaonekana pembeni pia akipumzika. Ni mandhari ya utulivu wa mashambani.

Maonyesho ya kilimo yanaendelea. Watu kadhaa wamesimama kando ya banda la Kenya Dairy Board . Mwanaume aliyevaa koti jeupe anaeleza kitu kwa wageni. Kuna vifaa na bidhaa za maziwa zilizopangwa juu ya meza. Mabango yenye habari yanaonekana nyuma yao. Inaonekana kama kampeni ya uhamasishaji kuhusu maziwa inaendelea.

Shamba la ndizi. Mimea ya ndizi ina majani makubwa ya kijani iliyopangwa kwa safu, eneo linaonekana kuwa kubwa na majani ya ndizi yakisambaa hadi mbali. Udongo unaonekana kuwa mweusi na unaonyesha kuwa shamba lina rotuba.

Mwanaume anashikilia rundo kubwa la ndizi. Yeye huonekana akiwa na furaha na ndizi zimepangwa karibu naye. Mandhari inaonekana kuwa ni soko la nje na watu na magari wakionekana nyuma.

Mti wa ndizi umebeba mzigo mkubwa wa ndizi bado changa zenye rangi ya kijani. Mti huu umesimama kwenye shamba lenye udongo uliofunika na majani makavu. Majani makubwa ya ndizi yanaonekana katika mazingira yakizunguka mti huo.

Ng'ombe mwenye madoa meusi amefungwa katika zizi. Mashine ya kukamua maziwa imeshikamana naye. Mchakato wa kukamua unafanyika hali ya hewa inaonekana jua na angavu.

Ndizi mbichi zimefunikwa na mifuko ya plastiki ya rangi ya samawati. Zinaning'inia kwenye miti ya migomba. Majani mengi ya kijani kibichi yanaonekana yakizunguka makundi hayo ya ndizi. Hii inaweza kuwa mbinu ya ulinzi kwa mazao.

Mkono umeshika ndizi mbichi iliyomenywa, labda ni aina ya ndizi ya kupika. Ndizi imekatwa wazi ikifichua nyama lake iliyokolewa na mwanga. Ndizi zingine mbichi zinaonekana nyuma, zingine zikiwa zimekatwa maganda yao kidogo. Utungaji unaashiria kuwa mtu anaendelea na mchakato wa kuandaa ndizi, labda wa kupika.

Watu wanapakiwa maziwa kwenye gari la mzigo la Mount Kenya Milk. Wana makontena mawili makubwa ya maziwa ya chuma, yanayobeba maziwa. Gari lina namba ya usajili KCH 675T. Kuna jengo nyuma yao.

Shamba lenye miti mingi ya migomba linaonekana. Baadhi ya mti hii imebeba matunda mengi yaliyoiva ambapo ndizi zinaonekana kuwa za manjano nzuri. Miti mingine inaonekana inakua ndizi zake zikiwa bado hazijaiva. Mwangaza wa jua unaingia kupitia majani ya miti na kutoa mandhari ya joto na rutuba. Inaashiria mavuno mazuri.

Mandhari ya kitropiki inajitokeza, ikiangazia wingi wa miti ya migomba yenye majani mabichi na mapana. Miti mingine minene inafunika milima mbali, ikiunda msitu mnene wa kijani kibichi. Rangi ya kijani inatawala mandhari yote ikionyesha uoto mzuri na afya.

Kundi la ndama wadogo wenye rangi nyeusi na nyeupe wamekusanyika ndani ya zizi, lililotengenezwa kwa chuma. Nuru ya jua inaingia kupitia nafasi ya zizi, na kuunda mistari ya vuli kwenye sakafu ya udongo. Ndama wanaonekana wamesongamana. Zizi lina uzio wa vyuma na nyuma unaweza kuona ng'ombe wengine.

Watu watatu waliovaa makoti meupe , kofia za wavu na buti za mpira wanaonekana. Wawili wamezingatia sufuria kubwa iliyowekwa kwenye jiko dogo, labda wakifanya jaribio au utengenezaji flani. Mtu wa tatu ameketi kwenye kiti pembeni na anaonekana akiwaangalia. Hali inaonekana kuwa ya kazi.

Mwanamke amesimama kwenye shamba la ndizi akiangalia pembeni. Mbele yake kuna magunia na masanduku yaliyojaa ndizi ambazo hazijaiva. Mti wa ndizi pia unaonekana nyuma. Inaonekana kama kuna mavuno.

Mwanamke anachuchumaa anamkamua ng'ombe. Anatumia ndoo ya bluu kukusanya maziwa. Ng'ombe amefungwa na eneo linalozunguka linaonekana kama yadi au shamba dogo. Hali inaonyesha mazoezi ya kilimo cha kawaida shambani.

Mkono wa mtu umevaa glovu akitumia kifaa cha kisasa kuosha au kuchunguza kiwele cha ng'ombe, kabla ya kukamuliwa. Maji yanamwagika kwa shinikizo, ikionyesha usafi na maandalizi ya uzalishaji wa maziwa katika mazingira ya kitaalumu. Mfumo wa bomba pia inaonekana pembeni.

Mvulana amesimama karibu na rundu kubwa la ndizi mbichi katikati ya shamba la mgomba. Anaonekana amechoka akiwa ameshika mti mdogo. Ndizi zimekusanywa pamoja tayari kwa usafirishaji. Mazingira yana miti mingi ikionyesha kuwa ni eneo la kilimo.

Vifurishi vingi vya nyasi vimewekwa ndani ya ghala. Vimefungwa kwa kamba na vimewekwa juu ya pallet . Rangi ya nyasi inaonekana kuwa ya kijani kibichi.

Mwanamke anaonekana amesimama karibu na mti wa ndizi, akiguza tawi zito lilozaa ndizi mbichi. Mwanamke huyo amavaa aproni na miwani. Mimea mengine inaonekana kando, udongo inaonekana kuwa kavu.

Ndama wawili wanaonekana wakipitia njia maalum ya maji ambayo hutumika kuogesha au kuwanyunyizia dawa, labda kwa ajili ya kuzuia wadudu kama kupe na kuboresha afya yao. Mazingira haya ni ya shamba au ranchi na kuna bomba la maji linalotoa huduma hiyo.

Jibili linaonekana limeshikilia kichungi cha plastiki chenye rangi ya kijani, kichungi hiki, kina matundu madogo, jibili lina umbile lililofunikwa, kuna asubuhi ya kijiko cha alumini.

Makundi ya ndizi mbichi, yananing'inia kutoka kwa miti ya migomba. Mazao ya kijani kibichi yanaonekana yakionyesha uwezo wa mavuno mengi. Majani makubwa ya kijani kibichi pia yanaonekana. Yanaeleza hali nzuri ya kilimo.

Watu watatuwamekusanyika karibu na rundo mingi ya ndizi mbichi. Watu wawili wamesimama na mmoja maepiga magoti chini. Rundo la ndizi imewekwa juu ya majani ya ndizi. Inaonekana kama wanavuna au kukagua ndizi.

Kundi la ndizi linaonekana, zingine zikiwa bado mbichi na zingine zikiwa zimeiva , zikining'inia dukani , matunda mengine yanaonekana chini kama vile nyanya. Rangi zinazojitokeza ni kijani , manjano na nyekundu.

Majani makubwa ya kijani yanachukua sehemu kubwa ya fremu huku vipande vya anga vya bluu na mawingu vikiangaza kupitia mapengo. Mwangaza wa jua huanguka juu ya majani na kuongeza kina kwa picha.

Mwanamke amesimama kwenye shamba dogo; linaonekana kuwa la familia. Kuna miti mingi ya ndizi na nyumba ya tofali nyuma yake. Anaonekana yuko kwenye eneo la mashambani na mazingira yanaonyesha maisha ya kilimo. Ardhi inaonekana kuwa imelimwa hivi karibuni.

Maganda mengi ya ndizi ambazo hazijaiva yamepakiwa juu ya paa la gari jeupe. Majani ya migomba yapo pia, labda yalitumika kusaidia kupakia na kufunga ndizi.

Mwanamke amevalia kofia ya wavu na koti jeupe, akimimia kiyoyevu chupe kutoka chombo cha alumini kwenda kwingine. Nyuma yake kuna vyomba vingine vya alumini na mtu mwingine amesimama karibu naye. Ujumbe umeandikwa ukutani.

Ndizi mbichi umeota kwenye mmoea wa mgomba, zikiwa zimezungukwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Eneo hili linaonyesha mazingira ya mashambani au bustani ambapo mgomba hustawi vizuri kutokana na unyevunyevu na udongo wenye vituba.

Mkungu mkubwa wa ndizi ambao bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi zimezingirwa na majani ya mgomba na zinaning'inia shambani, majani ya mgomba yameyafunika baadhi ya ndizi zikionyeshwa kwamba ndizi hizi bado zinahitaji muda zaidi ili ziweze kuiva na kubadilika rangi.

Kuna shughuli ya upandikizaji wa mbegu kwa ng'ombe. Mtaalamu amevaa glavu ndefu na ameingiza mkono ndani ya njia ya haja kubwa ya ng'ombe ili kueleza njia ya kuwezesha upandikizaji. Lengo ni kuongeza uzalishaji wa mifugo na kuboresha ubora wa ndama wanaozaliwa. Mtaalamu pia amevaa buti maalum kwa ajili ya usafi na kinga.

Msitu inaonekana na miti ya migomba. Mtini imebeba mgomba wa ndizi ambayo yanaonekana kuwa haijaiva. Udongo unaonekana ni wa mwekundu.